Mkulima anavuna kutoka mti wa ndizi. Amevaa shati la manjano na suruali ya giza, akishikilia vishada vya ndizi za kijani. Mazingira ni ya bustani yenye majani makubwa ya ndizi yaliyo mzunguka.

Mfanyakazi amevaa suti ya njano na kofia ya rangi sawa, akinyunyizia dawa ng'ombe mweusi na mweupe.Ng'ombe amefugwa kwenye zizi la mbao katika mazingira ya kijani yenye miti na ndizi.

Watu wengi wako katika chumba kilicho na kuta nyeupe. Wanawake wawili waliovaa barakoa nyeupe usoni wamo katika chumba hicho. Mwanamke mmoja anayapima maziwa kutoka kwenye sufuria.

Mwanamume aliyevaa, nguo nyeusi anayamwaga maziwa huku akiwa ametabasamu. Nyuma yake kuna nyumba iliyo na mabati ya rangi ya kijani kibichi. Anga lina mawingu meusi.

Ng'ombe wawili walio wa rangi nyeusi na nyeupe wanakamwa. Mwanaume aliyevaa nguo ya samawati ameinama huku akimkama ng'ombe, kwenda kwa besheni ya rangi ya samawati.

Wanawake wawili wanavuna ndizi. Mmoja aliyevaa fulana ya nyekundu na kumbeba mtoto mgongoni ameshikilia ndizi, huku aliyevaa kilemba cheupe akiikata ndizi.

Mazingira ni ya zizini. Ng'ombe aliyewa rangi nyeupe na nyeusi, amefungwa kwa chuma. Mwaname, aliyevaa shati nyeupe, amesimama kando yake. Mbele ya ng'ombe, kuna ukuta uliojengwa kwa mawe na simiti.

Duka la maziwa, lililojengwa kwa mabati, lina milango ya rangi ya samawati. Watu wengi wamesimama mbele ya duka hiyo wakiangalia ndani. Wamevaa nguo za rangi nyeupe na nyekundu.

Wanawake wame simama huku wakiwa wameibeba sinia, iliyo beba sahani ndogo ndogo za rangi ya samawati na kijani kibichi zenye chakula. Nyuma yao, ni ukuta. Matawi ya kijani kibichi yanaonekana.

Mazingira ni ya soko. Mwanamke aliyevaa nguo nyekundu na funga kitambaa cheusi kichuani anazipanga ndizi zake tayari kuziuza. Nyuma yake na kando yake kuna watu wanaopita na wengine kumtazama.

Mahindi yaliyokaushwa yakining'inia kwenye ukuta wa mbao. Mahindi yamepangwa kwa kamba na yamepangwa kwa mstari mmoja. Rangi ya mahindi ni ya dhahabu na manjano. Ukuta ni wa mbao za kahawia zilizo na rangi nyeusi.

Mwanamke ameinama akimkama ng'ombe. Anayaweka maziwa katika ndoo iliyo ya samawati. Ng'ombe amefungwa miguuni kwa kamba. Mazingira ni ya shambani.

Mazingira ni ya samba. Mkulima aliyevuna mahindi ameinua mahindi kwa furaha. Nyuma yake ni mahindi mengi yaliyo ya rangi ya kijani kibichi.

Mazingira ni ya shamba. Mwanamke aliyevaa shati nyeusi amesimama, mbele ya ndizi nyingi. Nyuma yake, kuna ukuta uliojengwa kwa matofali.

Mazingira ni ya zizini. Mwanamume aliyevaa nguo ya kijani kibichi anamkama ng'ombe. Ng'ombe ni wa rangi nyeupe na hudhurungi. Anayaweka maziwa katika ndoo nyeupe.

Mazingira ni ya shamba. Mwanamke aliyevaa shati nyeupe na miwani usoni, amesimama huku akishikilia ndizi. Ndizi zingine zipo nyuma yake, zilizo na matawi ya kijani kibichi.

Mwanamme aliyevaa nguo nyeusi anamkama ng'ombe kwenda kwa ndoo ya samawati. Nyuma ya ng'ombe kuna ukuta uliojengwa kwa matofali na simiti umeporomoka. Kuna miti mingi nyuma ya ukuta huo.

Mazingira ni ya sokoni. Kuna bidhaa nyingi zinazouzwa. Kuna ndizi zilizoiva na zile ambazo hazijaiva zilizo rangi ya kijani kibichi. Kuna nyanya na bidhaa nyingine zinazouzwa.

Mwanaume aliyevaa shati ya samawati anashika ndizi yenye rangi ya manjano ambayo inaonyesha kwamba ndizi iko tayari kuvunwa. Ndizi ina matawi ya kijani kibichi.

Ng'ombe wanne wanakula nyasi iliyo mbele yao. Mmoja amesimama nyuma yao. Nyuma ya ng'ombe hawa, kuna chumba kilichojengwa kwa mabati. Kuna miti nyuma yao.

Banda la kisasa la ng'ombe waliojipanga karibu na mfumo wa maji. Wanyama hawa wana madoa meusi na meupe. Mfumo wa maji umejengwa kwa saruji. Watatu wamesimama huku mmoja akiwa amelala.

Ng'ombe nyingi zimelala zizini, zimefungwa kwa nyororo. Zina rangi tofauti ikiwemo nyeupe na nyeusi. Kuta ni za rangi nyeupe. Zimeekewa nyasi.

Miti ya ndizi yenye majani makubwa ya kijani kibichi, yakiwa chini ya anga lenye mawingu meupe. Majani ya ndizi yanang'aa kwa mwanga wa jua yanayoonyesha mazingira ya kitropiki.

Soko la ndizi zenye wingi mkubwa. Makundi mingi ya ndizi ya kijani kibichi yamepangwa kwa utaratibu juu ya sakafu, yakionyesha mazao mazuri ya kilimo. Ndizi hizi bado hazijaiva.

Mazingira ni ya shamba. Ndizi nyingi zilizo katika foleni zimepandwa ndani ya mashimo. Nyuma, kuna miti mingi iliyo ya rangi ya kijani kibichi.